Ukiangalia kwa makini picha hii, utaona kuwa kuna chupa aina mbili. Chupa ya kwanza iko na dawa ndani na chupa ingine ya pili iko na chanjo ambayo husaidia watoto ambao bado ni wachanga kwa kuzuia magonjwa mbalimbali.

Katika picha hii kuna mambo matatu yanaonekana. Mtoto ambaye anasafisha mikono akiwa na sabuni na mtu mzima amevaa barakoa. Kando na hiyo kuna tanki la maji limezunguka.

Ukiangalia picha hii, kuna vitu vitatu. Kuna watu ambao wamejikusanya, kuna mitungi ya maji na kuna maji yenyewe ambayo yanatoka kwa katika ukutani. Inaonyesha kua maji inazinduliwa mahali pale.

Twaona katika picha hii mama amebeba mtoto wake ,mara nyingi mtoto akjihisi kuwa hajisikii vizuri tembelea kituo chochote chenye kiko karibu na wewe cha hospitali ili upate huduma, huduma ni muhimu sana kwa watoto ambao hawajisikii vizuri.

Chanjo ni kitu muhimu sana kwa watoto wadogo na inatakikana mtoto akifika umri ambayo anatakikana kupata chanjo, anafaa kupatiwa chanjo na akishamaliza kupewa chanjo, anafaa kuwekewa wino ya kuonyesha kuwa yeye ameshamaliziwa. Hakikisha umefika mahali pale, ukishafanyiwa chanjo, uwekewe ile ink ya kuonyesha kuwa wewe umehudumiwa.

Mtoto anapopata chanjo anakaa kuwa na afya nzuri. Anafaa kukuwa mtu ambaye anakuwa haraka na wale madaktari wahakikishe kuwa wakati wanahudumia yule mtoto wanavaa barakoa ili kuzuia kueneza magonjwa kwa ule mtoto mdogo.

Ni muhimu kuonyesha jinsi ya kuzima moto. Ukiangalia kwa lile picha, utaona kuwa yule mwanamke anaonyesha jinsi ya kuzima moto. Inatakikana uwe na kizima moto, alafu inatakikana unasimama mbali ili kuzuia kuchomeka kwa njia moja ama nyingine. Hakikisha umepata jinsi inatakikana ili mtu apate huduma ya kuzima moto.

Unapo jihisi kua haiskii vizuri ni muhimu kutembelea daktari na daktari atakupatia dawa ambayo inakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Tembelea kituo chochote cha daktari utapata dawa kama follic acid yenye inasaidia kuongeza nguvu mwilini.

Wakati wowote unapata dawa hakikisha kuwa kuna mahali imeandikwa kuwa unatakikana kutumia dawa zile, kiasi fulani kwa muda fulani na kuna masaa ambayo inatakikana. Hakikisha kuwa unapata maagizo ya daktari.

Mtu anapokosa huduma ya daktari anakimbia kwa mganga. Mganga ako na aina ya vitu tofauti tofauti na kila mmoja iko na kazi yake ndio apate kuweza kumshughulikia yule mgonjwa ambaye amemtembelea mahali pale.

Unapo pata shida ya maskio hakikisha kua umetembelea daktari ambaye anafahamu shida yako. Aangalie pale ndani kama kuna tatizo lolote atakupa dawa ili usaidike.

Watoto wanapokuwa wachanga wanaweza pata magonjwa tofauti tofauti kwa hivo rubella inatumika kupea watoto dawa chanjo ili wasipate magonjwa ambayo yanasababishwa na mazingira yetu.

Kampuni ambazo zinatengeneza magari ama zinaunda vyuma zinatakikana ziwe na gesi ili kutumia gesi kukata zile vyuma na kusaidia kuziunda kwa njia yoyote ile ambayo inatakikana.

Masomo ni kitu muhimu sana, sanasana kwa watoto wadogo. Inatakikana watoto wakifika umri wa kuenda darasani waende pale na wahudumiwe na mwalimu jinsi inavyoonyeshwa. Wanafunzi wanafaa waketi wakati mwalimu anawafunza.

Kunapopatikana ajali, wazima moto wanafika mahali pale kama kuna moto umetokea, wananchi wanaambiwa kwamba hawatakikani kufika mahali ambapo kuna moto ama kuna tenki ambalo limebeba mafuta.

Hospitali ni mahali muhimu sana kujifungulia, hakikisha wakati unajiskia kujifungua unaenda ili uhudumiwe na madaktari. Madaktari wakishamaliza utaonyeshwa jinsi ya kumbeba mtoto na kumlaza mtoto.

Maji inakua na shida sana mahali kuna kiangazi ,na utakuta watu wengi wanabeba mitungi na wanaenda kuchota maji ,wakifika pale mahali wanaweka foleni ili Kila mtu apate maji Ile .

Unapojihisi kuwa mgonjwa hakikisha umetembelea daktari ndio upate dawa , lakini wakati unapohudumiwa hakikisha umefunga barakoa ili kuzuia kuenea kwa magonjwa mengine ambayo yanaweza kua mahali pale.

Unapokuwa barabarani unaendesha gari hakikisha kuwa ukiona mahali kuna maji ama mahali kuna mkusanyiko maji unapita usipite mpaka hayo maji yapite kwa sababu unaeza sababisha ajali na upoteze maisha yako.

Wakati kuna chanjo ya aina tofauti tofauti inatakikana ufike mahali pale na mtoto ili uchanjiwe. Ukiangalia kwa mbali utaona kuwa kuna mhudumu anayewekea mtoto dawa kwa mdomo. Ni muhimu sana kwa sababu mtoto atazuiliwa kupata malaria na vitu jingine. Inatakikana mtoto afike mahali pale kwa masaa ambayo yanatakikana ili kuchanjwa.

Vifaa vya kupima magonjwa tofauti tofauti ni muhimu zikuwe kwa maabara zetu na inasaidia sana kwa kipimo cha ugonjwa yoyote ambayo inaweza tokea. Ni muhimu kuwa na hivi vifaa kwa maabara zetu.

Unapokuwa mgonjwa hakikisha umeenda kwa daktari na daktari atakupatia madawa, madawa ambazo zinasaidia kuongeza damu, madawa ambazo zinasaidia kuponya na madawa ambazo zinasaidia kuzuia magonjwa kuingia kwa mwili yako.

Unapoenda kwa daktari kupata huduma, hakikisha kuwa umepimwa na umepimwa kiwango cha joto na kwa kutumia mashine ambayo inatakikana. Hakikisha kuwa yule mtu amekaa mbali na wewe ndio kama uko na magonjwa tofauti, asikuambukize.

Madaktari wanapodunga sindano wanatakikana kuvaa nguo ambazo zinafaa, kuzuia yeye mwenyewe binafsi na mgonjwa kupata ugonjwa yoyote ambayo inawezadhuru afya ya binadamu.

Ugonjwa wa corona ulipokuja ulikuja na shida tofauti tofauti na ililazimisha Wakenya kutumia barakoa, ili kujikinga kutokana na virusi vya ugonjwa wa corona na vumbi na mambo mengine.

Dawa ya MMR II, ni muhimu sana kwa watoto ambao bado ni wachanga na inawasaidia kuwadunga ili wasipate magonjwa tofauti tofauti. Ni muhimu kuweka kipimo ambayo inatakikana. Chukua sirinji yako na uweke kipimo ambayo inatakikana ukitumia kwa mtoto.

Mtoto anavyopata shida yoyote wakati bado mchanga hakikisha umempeleka katika kituo cha hospitali ili apate kuhudumiwa na daktari. Daktari atampima joto amuangalie kitovu, aangalie chochote kama kunaweza saidia.

Mafuriko ni kitu mbaya sana. Kukinyesha mvua nyingi inasambaa kila mahali na inaharibu mabarabara. Inaingia kwa maboma za watu na inaharibu mimea na chakula na hiyo inakuwa ni hasara kubwa kwa wakenya.

Wakati wa ugonjwa wa Korona kila mtu alikuwa amepatiwa jukumu la kuhakikisha kuwa amepata chanjo hilo ili kuzuia kueneza kwa ugonjwa huo mbaya wa korona kwa hivo ni vizuri wakati kuna mchipuko wowote wa ugonjwa enda katika kituo cha hospitali upate matibabu na upate huduma ya kwanza.

Unapojihisi kuwa hauskii vizuri, hakikisha kuwa umefika na ukaona daktari na daktari pia hakikisha kuwa umevaa barakoa ili kuzuia kueneza kwa kirusi yoyote ambayo inasababishwa na njia ya hewa. Hakikisha kuwa umeweka hapo kusafisha mkono, ndio mkono iwe safi wakati unahudumia mgonjwa.

Chanjo ya rubela ni mzuri sana. Inasaidia watoto kupigana na magonjwa tofauti tofauti na ni muhimu sana kupatia watoto ambao wako chini ya miaka kumi na tano, ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa tofauti tofauti.

Uhifahi wa maji ni muhimu sana. Ukitaka kuhifadhi maji yako, hakikisha kuwa umenunua tanki ambayo linatakikana na tanki ambalo linadumu. Hakikisha umefika pale, nunua tanki lako, utabebewa na kuletewa kwa mlango.

Chanjo ni muhumu sana kwa watoto wadogo na hii chanjo inatakikana mtoto achanjwe wakati amefika umri ambao unatakikana. Hakikisha umepeleka mtoto kwa daktari, apate chanjo ambayo inatakikana kulingana na umri wake ili asipitwe na wakati.

Unapojihsi kuwa hauskii vizuri, hakikisha kuwa umekimbia na ukaona daktari. Ukifika pale daktari atakupatia dawa aina tofauti tofauti. Zile madawa ni mzuri kulingana na maagizo ya daktari. Hakikisha umechukua madawa kulingana na vile inatakikana, ili kupata uponyaji.

Madaktari ni watu ambao wanatakikana kila mahali, utakuta kuwa daktari anaenda kila mahali ili kupeana chanjo kwa watoto, watakuwa wanaenda sehemu, ukiangalia kwa makini, utapata ni mtu ambaye amevaa sare za masaai na daktari ambaye amevaa barakoa ameketi anahudumia mgonjwa.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto ambao bado ni wachanga na inawasaidia sana kuzuia magonjwa tofauti tofauti na ni muhimu sana kwa wazazi kupeleka watoto kupata chanjo hili. Linaonekana katika chupa hili kuwa ni muhimu kupata hilo chanjo, inasaidia kwa tumbo na linasaidia sana kwa upande wa kuongeza nguvu.

Unapokuwa mgonjwa, hakikisha umetembelea daktari. Na daktari yule, ahakikishe kuwa umevaa barakoa na amefunika nywele kulingana na na maa, maadili ya madaktari. Ndio asisambaze ugonjwa yeyote kwa mtu mwingine.

Inatakikana wamama mara nyingi wawe wanapata funzo, utakuta kuwa wafanyikazi wa serikali wanafika mahali kuna wamama wanaketi chini na wanafundishwa, ni muhimu kwa sababu ya kiafya kwa sababu ya maendeleo ambayo yanaendelea.

Akina mama wanapenda urembo na wanapenda kutengenezewa nywele na ukiangalia kwa makini, nywele ambazo wanapenda ni nywele zenye zinadumu na zinang'ara.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto ambao wako chini ya miaka kumi. Hakikisha kuwa mtoto wako umempeleka, akapata chanjo ya MMR. Ambayo inamsaidia kuzuia magonjwa tofauti tofauti katika mwili wao wakati wanakuwa.

Inavyoonyeshwa inaonekana kuwa mama ni mjamzito, ukipata mimba hakikisha kuwa umefika kwa daktari ambaye anaweza kukusaidia kujifungua kama huwezi fika hospitali kwa wakati unafaa, fika kwa mhudumu ambaye anaweza kukusaidia.

Wakati unatumia kemikali ama unanyunyiza kemikali hakikisha kuwa unajifunika na sare ambazo zinatakikana funika uso, funika mapua, funika hata mikono na kichwa na mwili mzima ili usipatikane na kemikali zile wakati unafanya kazi ile.

Ukiwa mtu mzima na uko mgonjwa, hakikisha umeenda kwa daktari kupata huduma. Hakikisha ukiskia kama huskii vizuri, enda pale, dungwa sindano, pata matibabu ambayo inafaa halafu uondoke. Usikae nyumbani kama hujiskii vizuri.

Mganga anapotumia chungu na vitu kadhalika, anatumia hizi kutibu ama kuhakikisha kuwa amesaidia mwenye ameleta shida yake kwake na aina hii sana sana inatumika kwa nchi ya Nigeria ama Senegal.

Katika maabara zetu kuna madaktari na kila daktari huhakikisha kua amevaa kulingana na maagizo ambayo yanatakikana na serikali. Inaonyesha kua amejikinga hawezi kupata ungonjwa yeyote wakati anafanya zile vipimo.

Unapojihisi kuwa hauskii vizuri, hakikisha kuwa umeenda kwa daktari. Inavyoonekana, mgonjwa ameketi na anahudumiwa na daktari. Hakikisha kuwa umepata chanjo na umedungwa sindano kwa njia ambayo inafaa ili upone.

Unapojihisi kuwa huskii vizuri hakikisha kuwa umetembelea kituo cha daktari ili upate usaidizi. Ukiangalia pale utapata kuwa daktari amevaa barakoa ya kujikinga na muhudumu pia amefanya vilevile.

Mara nyingine ni muhimu kupata zoezi na ni vizuri uende katika mahali pa kufanya mazoezi ili kujiendeleza kimaisha. Hakikisha kuwa umeenda pale kila wakati, ndio upate nguvu ya kuwa na afya nzuri na uweze kuwa na afya ambayo inafaa.

Mtiki ni dawa mzuri na ni dawa ambayo inaongeza nguvu za kiume. Mara nyingi ukishazeeka na uko na umri wa juu, unatakikana mara moja kwa moja unatumia Mtiki, ili kuongeza nguvu zako za kiume wakati unafanya mapenzi.

Wakati korona iliingia nchini sheria tofauti tofauti ziliwekwa. Mahali pa kuosha mikono, sabuni, barakoa na kukuwa na tofauti ambayo iko kama mita moja. Inaonyesha kuwa kutakuwa na upungufu wa kusambaa kwa ugonjwa wa korona.

Wadudu wako kila mahali na wako sehemu nyingi nchini. Wakati wowote ni muhimu sana kuwanyunyuzia dawa ili kuwaua. Kwa sababu ni wadudu ambao wanawezaleta magonjwa aina tofauti tofauti.

Watoto wachanga wanapogonjeka wakati wowote wanatakikana kupelekwa hospitalini ili kupata chanjo ambayo inawazuia kupata malaria na magonjwa mengine tofauti tofauti ili kuwa na afya njema.

Wakati kunajengwa ghorofa kubwa kubwa kule mjini kunatakikana kuwe na watu ambao wanaangalia ghorofa zile ndio ile nyumba isianguke na ipoteze maisha ya binadamu.

Maji ni chombo ambacho ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Hakikisha ukienda kuchota maji beba mitungi na hakikisha umeweka foleni pale ndio ufuate maagizo ambayo inatakikana. Usiruke watu wengine kwa sababu maji ni kitu cha maana.

Watoto ambao wako na umri wa miaka mdomo ni vizuri kupata chanjo. Chanjo ni muhimu na inatakikana wapate hiyo chanjo ambayo inaitwa yelloe fever . Hiyo chanjo inatakikana ichanjwe watoto wa miaka michache na itawasaidia kukua na kukua na afya nzuri.

Mfanyikazi yeyote ya ukulima, anatakikana kunyunyizia milima zake dawa na kuhakikishia kuwa hizo dawa zinanyunyizwa kila wakati, angalau ndio isipatikane na wadudu na ndio apate mimea ambazo zinafaa.

Unapopata uchovu ama maumivu ya mwili, hakikisha kuwa umeenda ukajinyorosha- umenyoroshwa ili kapata kusaidika. Unapofika mahali pale, utahudumiwa kwa njia ambayo inafaa na mtu ambaye amehitimu.

Unapoenda kuhudumiwa au unapoenda hospitali hakikisha kuwa umenawa mikono. Utapata kuna karai imewekwa hapo ya kuoga mkono. Hakikisha kuwa umeoga mkono na sabuni noe barakoa ndo uongee mahali pale na ukapate huduma.

Ni vizuri kuwa katika maabara ama mahospitali kuwe na vifaa ambazo zinatakikana na madaktari kujua hali ya wagonjwa, ukiangalia vizuri utaona kuwa kuna skrini na kuna viti ambavyo vinatakikana ndio kujua hali ya mgonjwa vile inafaa.

Madaktari wengi huwa wanapenda kuonyesha majina yao na kuonyesha kazi zile ambazo wanafanya. Ukiangalia kwa makini utaona vyupa ambayo ziko na madawa tofauti tofauti na kila chupa ikona kazi yake.

Unapopata tatizo la meno hakikisha kuwa umetembelea daktari ili uangaliwe shida ni nini ,kuna mambo mawili daktari atakuangalia atahakikisha kuwa amevaa mikono amezuia ili kuzuia mambo ambayo yanaweza kuharibu meno yako.

Kila mtu anatakikana ajue hali yake ya ukimwi. Kila wakati unapokuwa hakikisha umepeleka familia yako yote wakapimwe, wakajue hali yao ya HIV ndio kila mtu awe na afya nzuri. Hakikisha kuwa wakati umeenda pale umeshajua, pata huduma ambayo inatakikana.

Wakati wowote, mahali kuna chakula hakikisha kuwa imefinikwa vizuri na imepigwa dawa. Kulingana na sheria, hii dawa inasaidia kuua viroboto na wadudu ambao wanaweza ingia pale na kuharibu. Ile chakula,

Unapo umwa na meno hakikisha unaenda kwa daktari. Kabla uingie kwa daktari ingia pale ambapo utapata mtu wa kukusaidia mwanzo pata maagizo. Hii inatakikana ndio huenda utolewe meno.

Wakati wa mvua huwa inatatiza sana, utakuta kuwa maboma nyingi sana zinafurika na maji na utapata kuwa wako na familia nyingi zinatatizika kwa sababu utakuta ile maji imeingia kwenye nyumba zao na imetatiza shughuli zao, so unapata familia inakuwa na shida nyingi.

Unapohisi kuwa mgonjwa hakikisha kuwa umetembelea kituo cha daktari. Daktari naye atakuhudumia kulingana na jinsi ambayo inafaa na daktari anatakikana avae sare ambazo zinatakikana ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa yoyote.

Mtu anapopata shida huwa wanakimbilia kwa mganga. Wakifika mahali pale utakuta kuna vitu aina tofauti tofauti ambayo yako na kazi aina yake. Hakikisha kuwa umefika pale mahali inafaa na umehudumiwa wakati ufaao.

Unapo hisi kua uko mgonjwa hakikisha kua umefika kwa daktari na daktari atakupatia dawa. Dawa aina tofauti tofauti, hakikisha umemeza zile dawa kwa njia ambayo inafaa na ufuate maagizo ya daktari ili kupona haraka wakati inatakikana.

Ni muhumu sana kuosha mikono na mikoo inaoshwa kwa njia ambayo inafaa. Hakikisha kuwa umetumia sabuni. Hakikisha kuwa kuna maji ya kutosha na kuna hiyo maji ambayo imetumika kuosha mikono, imeingia mahali ambayo inatakikana.

Mtu anapopata shida yoyote ya meno, hakikisha kuwa umeenda ukapata daktari. Daktari atakuudumia jinsi itakavyo. Unatakikana ufunge mdomo, na uunge wa mikono, ili kuzuia kueneza kwa ukonjo ingine zaidi.

Panapotokea ajali yoyote ya moto, wananchi wanatakikana kuwa mbali sana kwa kweli kuzuia maafa zaidi. Inatakikana wakae hatua mbali ili wazima moto wafanye kazi yao, mahali pale huwa ni hatari sana.

Mtoto anapozaliwa kabla muda wake kufika, anatakikana kukuwa katika uangalizi mkali sana wa daktari. Hakikisha kuwa mtoto amewekwa kwa incubator mahali anatakikana kukaa ili kufanyiwa matibabu aina tofauti tofauti.

Waganga ni watu ambao ni kama madaktari. Ukipata shida utaenda kwa mganga na utapata mganga ako na aina tofauti tofauti ya vitu ambazo zinamsaidia kuhudumiwa wagonjwa. Hakikisha umefika mahali pale utakuta kuwa mganga ako na aina ya madawa tofauti tofauti kuonyesha kuwa ako na uwezo wa kukutibu.

Dawa ya kolestroli , ni dawa ambayo ni muhimu sana kwa afya ya watoto na ni dawa ambayo inaitwa kwa jina Sol-D na ni dawa muhimu sana kwa sababu inasaidia kuongeza vitamini D kwa mwili ya watoto.

Madaktari wetu wanapohudumia wagonjwa, inatakikana pia wawe wamejikinga na wawe na barakoa, wafunike nywele na mikono na wahakikishe kuwa mgonjwa pia amepata kufunikwa vile inatakikana.

Mtu anapopata shida ni vizuri kwenda kuona daktari. Nenda umweleze shida iko wapi ili upate matibabu. Daktari naye ahakikishe kuwa unahudumia mgonjwa kwa njia ambayo inafaa kwa itikadi ya kazi ya udaktari.

Ni muhimu kunyunyiza dawa kwa uwanja zetu na kwa mimea zetu ili ziwe na afya nzuri wakati wowote na hii inatakikana ifanyike mara kwa mara ili kuzuia wadudu na kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti.

Mtoto anapozaliwa kama wakati wake haujafika huwa anawekwa na daktari anapata nafasi ya kumshughulikia kwa njia ambayo inafaa. Hahakikisha kuwa mtoto amezaliwa kwa muda ambao unafaa.

Unapohisi kuwa mgonjwa, unaenda kwa daktari na ukienda kwa daktari, daktari atakupatia madawa ambazo zinasaidia kwa kutibu shida yako lakini sana sana inatkikana unaenda unapimwa. Ukishapimwa inajulikana shida ni gani halafu unapewa tembe.

Watoto wadogo wanapozaliwa wanawekwa katika nursery ya watoto ili kuangaliwa kiafya kama kunaweza kuwa na tatizo yoyote yenye inaweza dhuru afya ya mtoto na hii ni muhimu sana kwa kukua kwa mtoto.

Wakati wa mvua hua kuna mafuriko na ukiangalia kwa makini utapata kua kuna magari ambazo zimeeingia ndani ya maji, zingine zina ng'ang'ana kuenda. Inatakikana wakati kuna mafuriko gari isitembee ndani ya maji ili kusaidia kuzuia maafa.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto ambao bado ni wachanga. Chanjo kama MMR ni muhimu sana na inasaidia sana watoto ambao bado ni wachanga. Inawasaida kuzuia magonjwa tofauti tofauti kuenea. Hakikisha kuwa mtoto amepata chanjo kulingana na vile inatakikana.

Unapojihisi kuwa unataka matibabu ya haraka na unaumwa na jino hakikisha kuwa umetembelea daktari na kabla uingie pata maagizo kutoka kwa dawati ambalo limeegezwa kwa watu ambao wako na shida hili.

Watoto wanapozaliwa kabla ya wakati wao kufika huwa wanaekwa malikando ili kuhudumiwa na madaktari. Mtoto akifika umri ile ambayo inatakikana anatolewa anapelekwa kwa mzazi wake ili aendele na maisha.

Chanjo ni kitu bora kwa watoto sana sana watoto wa miaka kumi kushuka chini. Ni muhimu sana kupata chanjo hili ili kuzuia kuenea kwa virusi aina tofauti tofauti. Hakikisha umepeleka mtoto akapate chanjo.

Daktari anapohudumia mgonjwa anahakikisha kuwa amekaa vizuri na amekaa sehemu ambayo hata tatiza mgonjwa na anahakikisha kuwa amevaa sare ambazo zinatakikana, kujilinda na kulinda afya ya mgonjwa ili asisambaratishe magonjwa mengine ambazo hazijakuwa.

Watu kutoka Kalenjin wanapenda kukamua ng'ombe na huwa wanatumia chungu ambayo iko na aina ya yake na inaweka hiyo maziwa inaitwa mursik, inakuwa tamu sana. Hiyo chungu inazingiriwa na kamba na iko na njia ambayo inawekwa ndiyo maziwa isiharibike.

Kabla daktari kutibu anahakikisha kuwa dawa ambayo anaenda kutumia kutibu, ni dawa ambayo inastahili na liko katika kiwango ambacho kinatakikana na kwanza lazima akague hiyo dawa ndiyo apeleke mahali inafaa kupelekwa.

Dawa ni muhimu sana, hakikisha kuwa umepeleka mtoto wako akapata dawa, wakati mtoto hasikii vizuri hakikisha umefika mahali pale ukapatiwa dawa na umeze dawa kulingana na maagizo ya daktari, fika pale mahali inafaa, alafu hakikisha kuwa wakati umehudumiwa umetoka kwa wakati unaotakikana.

Mtoto akifika umri ambao anatakikana kupata chanjo, hakikisha umempeleka kwa daktari ili apate chanjo. Chanjo ile inasaidia yule mtoto kumzuia kwa magonjwa aina tofauti tofauti, ili akuwe na afya nzuri na asipate shida wakati wa usoni.

Unapoenda kwa daktari na ukose matibabu. Watu wengi wanapenda kwenda kwa waganga. Ukifika kwa mganga kuketi chini mganga akuhudumie. Ni mzuri kujaribu kila njia ndio kupata nafuu kwa njia yoyote ile.

Pata dawa kulingana na maagizo ya daktari, dawa ile ukiimeza itakusaidia kupunguza joto mwilini, itakusaidia kupigana na magonjwa tofauti tofauti. Hakikisha unapojihisi kuwa huskii vizuri pitia kwa hospitali ili upate dawa.

Unapoumia hakikisha kua umefika hospitalini haraka iwezekanavyo ili uhudumiwe. Ukiangalia kwa makini utaona kuwa wagonjwa wamelazwa kwa njia ambayo ni mbalimbali na inaonyesha kuwa wanahudumiwa na daktari.

Mtoto anapozaliwa huwa watu wanafurahi kifamilia utakuta kuwa baba na mama wanaketi pamoja, baba anashikilia yule mtoto anatabasamu ni kiungo ambacho kina umuhimu sana na ni vizuri sana.

Kwa wakati wowote unatakikana kupeleke mtoto apate chanjo, chanjo inasaidia sana watoto wadogo na inawasaidia kukua na inawasaidia kuzuia magonjwa ambayo yanaezaingia kwa mwili yao kwa njia ambayo haifai kwa hivyo hakikisha kuwa umeenda ukapata chanjo hili la rubela.

Matibabu ni kitu ambayo cha muhimu sana kwa afya ya binadamu. Ni vizuri kupata aina ya matibabu kama kufunza. Fika mahali pale, pata funzo, kama kuna chochote kimeongezwa kwa silabasi, basi fika pale upate mafunzo ambayo yanatakikana.

Unapojihisi kuwa husikii vizuri ni muhimu sana kwenda kwa daktari, ukiangalia vizuri utakuta kuwa daktari anamwangalia, anakagua mgonjwa, anamshika mkono, kumwangalia ni wapi anaweza kuwa ameumia, ni muhimu sana kupata huduma ya daktari ili upate matibabu.

Unapopata tatizo la jino ama kuumwa hakikisha kuwa umetembelea daktari. Atakuhudumia kwa njia ambayo inafaa na anahakikisha kuwa amevaa sare ambazo zinatakikana kwa mikono ahakikishe amevaa barakoa na kwa kichwa.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto wadogo na chanjo inasaidia sana. Wakati umefikisha umri ambao unatakikana, hakikisha kuwa mtoto amepelekwa hospitalini, apate chanjo ya DBD pain na kusaidia wakati umepata shida.

Chanjo cha rubela ni muhimu kwa watoto wadogo na inawasaidia kukua na kukuwa na afya njema. Unatakikana kupatia watoto chanjo, ili wawe watoto ambao wako na afya nzuri na wakuwe wanakua kwa haraka.

Maji ni kifaa ambacho ni muhimu sana kwa binadamu na wakati watu wanakosa maji, huwa ni wakati wa kiangazi na utakuta kuwa watu wanatembea kilomita ndefu sana na mitungi wakitafuta maji, ili kujikimu kimaisha.

Chanjo ni muhimu kwa watu wazima na watu wadogo. Ni muhimu wakati unajiskia kuwa huskii vizuri, umeenda ukapata chanjo. Hakikisha wakati ambao ukona nafasi na huna dawa, enda udungwe sindano na daktari ndio upone.

Ukitembelea njia ya Nigeria utakuta wakanga ambao wako na vitu aina tafauti tafauti ili kutibu magonjwa tafauti tafauti kama vile virusi bye ukimwi na katalika.

Mtoto anapopata shida, hakikisha kuwa amefika kuhudumiwa, sana sana apate chanjo ili kumzua asipate magonjwa tofauti tofauti. Daktari naye, ahakikishe kuwa amevaa sare ambazo zinatakikana ili, ili kupunguza kuzuia magonjwa tofauti tofauti.

Maabara zetu ziko na vitu tofauti tofauti, ukitembelea madaktari utakuta kuwa ukiingia mahali pa upasuaji daktari lazima avae vile inatakikana na pale mahali kuwe iko na vitu ambazo zinafaa.

Watu wazima wenye wamezidi umri wanatakikana kuenda kwa matibabu kila mwezi kupata chanjo ambayo inasaidia mwili wao kulingana na vile serikali inataka ili kuzuia kueneza kwa ugonjwa hii kwa watu wengine.

Ukipata dawa kutoka hospitalini, hakikisha kuwa hiyo dawa umetumia kwa njia ambayo inafaa. Tumia maagizo ya daktari, meza dawa kulingana na vile daktari amekuambia ili upate nafuu.

Ni muhimu kuwa na dawa tofauti tofauti ili kusikuwe na makosekano ya madawa kwa maabara zetu ama kwa duka zenye zinauza madawa. Hii inasaidia sana wakati mtu anapata shida, anaeza enda na apate dawa zile.

Wakati wa kiangazi huwa kunatokea shida tofauti, utapata kuwa hakuna chakula kwa ng'ombe, ng'ombe zinakufa, ukiangalia kwa makini, utaona kuwa ng'ombe imekosa chakula na ikafa. Inakuwa ni ngumu sana kwa sababu utapata hakuna mahali chakula inatokea.

Unapokuwa mgonjwa, hakikisha umefika kwa daktari. Naye daktari akikuhudumia, daktari hakikisha kuwa amevaa barakoa, amefunga mkono na amefunga macho ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa yoyote wakati anahudumia yule mgonjwa.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto wachanga ambao bado wanakuwa. Mtoto akifikisha umri ambayo inatakikana apate lile dawa , hakikisha kuwa umemfikisha hospitalini ili apate chanjo, ili apate nguvu ,awe na afya nzuri na akuwe bila kuwa na magonjwa.

Chanjo cha rubela inasaidia sana kupunguza joto mwilini na kuongeza damu kwa watoto wadogo na watu wazima. Na hii inasaidia sana upande wa afya ya binadamu kwa jumla na ni muhimu sana.

Wakati mtoto amezaliwa kama muda wake haujafika, ni muhimu kupeleka yule mtoto kwa incubator , ili mtoto apate matibabu ya zaidi. Daktari atakuwa mahali pale kumhudumia, akiwa pale ndani ya chimney ndio asaidike.

Unapoenda kwa maabara utapata daktari. Daktari atapima shida ambayo uko nayo na ni vizuri daktari kuwa makini. Hakikisha kuwa amevaa barakoa na amefunika mkono kulingana na itikadi ya hospitali. Hakikisha kuwa umefika mahali pale uhudumiwe kwa njia ambayo inafaa.

Chanjo ni kitu muhimu sana. Hakikisha kuwa wakati mtoto amepata shida fika kwa daktari ili apate chanjo. Hio inamzuia kupata magonjwa tofauti tofauti na itamsaidia kuwa na maisha marefu na afya nzuri.

Vifaa ambazo vinatumika kutibu na kifaa ambacho kinatumika kuweka dawa yenye inatumiwa kusaidia sana sanaa watoto ambao bado ni wachanga na wazee ambao ni watu wakubwa na sana sana hiyo dawa inasaidia kupunguza joto mwilini.

Shuleni ama hospitali, kama kuna vyoo hakikisha kuwa watu wameonyeshwa mahali pa kuosha mikono ili wakati wameshahudumia ile mahali, mikono iwe safi ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa mengine tofauti.

Unapopanda mimea tofauti tofauti kama mboga ,njugu na mahindi hakikisha umewapulizia dawa na hiyo dawa inasaidia ile mimea kutuliwa na wadudu. Hakikisha kuwa umeweka ile dawa kwa njia ambayo inafaa na ujikinge.

Wakati kuna mvua mingi huwa kunatokea mafuriko ambayo inazuia barabara na inatatiza usafirishaji. Ukiangalia kwa makini utaona mtu wa pikipiki na mtu wa tuktuk wanang'ang'ana kuvuka barabara ambayo imejaa maji.

Kunaponyesha, kunakuwa na mafuriko mengi na utapata kuwa wakati kuna mafuriko, watu maji huwa inaingia kwa nyumba za watu na inabidi watu wahame. Sa unapata shida sana kuhamisha vitu kwa kutumia ngao na kuvuka ng'ambo ingine.

Elimu ndio msingi na mara nyingi utakuta wakati unapopata kufata njia ambayo inafaa kaa chini ongea na mtu ambaye ako zaidi yako ili akuelimishe na ujue zaidi.

Chanjo ni muhimu sana. Wakati unatumia chanjo, hakikisha kuwa umefuata maagizo. Hakikisha kuwa kama ni mtoto mdogo amepelekwa akapewa chanjo. Watoto wenye wako na umri wa miaka midogo ndio wanatakikana kupata lile chanjo ili kuwazuia magonjwa kuingia.

Unapojihisi kuwa hauskii vizuri unaenda kwa daktari na daktari anakuangalilia meno na kama meno inauma inang'olewa mara moja na unafuata masharti ambayo daktari amekuambia ufuate.

Mara nyingi mtu anapopata shida, anakimbilia kwa waganga. Waganga wako na ujuzi aina tofautitofauti ya kusaidia. Utakuta kuwa wakati amefika pale atasaidika haraka. Na hiyo ndiyo inatakikana.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto wadogo. Ni vizuri wakati mtoto amefika umri ambao anatakikana ni muhimu sana kumpeleka kwa daktari ili apate matibabu. Hakikisha kwamba amefika pale, amepigwa chanjo ambayo inatakikana ili daktari amehakikisha kuwa ako katika hali ambayo inafaa. Hakikisha kuwa umefika mahali pale kwa wakati.

Mtu anapokosa usaidizi kutoka kwa daktari, huwa anaamua kuenda kuona mganga. Pale kuna aina tofauti tofauti ya vitu na kila kifaa kiko na kazi yake. Hakikisha umefika pale mahali ili upate usaidizi.

Wanadada wetu wanatakikana kupata njia ambayo inafaa kutumia vitu zao za siri. Inatakikana wapate funzo kutoka kwa wataalamu, kuonyesha njia ambayo inatakikana mtu afanye wakati amefika mwezi.

Unapohisi kuwa mgonjwa, hakikisha kuwa umeenda kuhudumiwa. Hakikisha umeenda kwa daktari na daktari achukue picha ya mwili na aonyeshe kwenye skrini kuwa wewe unapata shida fulani na wakati daktrari anafanya vile, daktari ahakikishe amefunga mdomo na amefunga mikono.

Mtoto anapopata ugonjwa ni muhimu sana apelekwe kwa daktari. Uende ueleze daktari jinsi mtoto anavyohisi, daktari naye achukue jukumu la kumtibu. Daktari aakikishe kuwa amevaa barakoa ili kujikinga kwa namna yoyote.

Watoto wachanga ambao wako na umri mdogo lazima wapate chanjo, chanjo ni muhimu sana kwa watoto ambao bado wanakua na hiyo inazuia mwili kupata magonjwa tofauti tofauti kama measles kama mumps, measles na magonjwa mengine tofauti tofauti.

Daktari anapohudumia mgonjwa, anahakikisha kuwa amevaa sare rasmi yenye inatakikana kisheria na amevaa barakoa ambayo inamsaidia kuzuia magonjwa yoyote ambayo yanaweza kuwa yanaletwa na mgonjwa ambaye amekuja.

Wakati kumetokea janga la moto, utakuta kuwa watu wengi wanajikusanya pale, ili kutoa vitu ambavyo vimeungua. Si vizuri kujazana pale kama kuna shida ya moto. Ni vizuri kukaa kando ndio wenye wanahusika washughulike.

Dawa la mwarubaini ni dawa ambayo ni mzuri sana na inatengeneza damu na anahakikisha kuwa damu imeoshwa na aina ya ugonjwa yoyote kwa mwili na ni mzuri mtu kutumia asubuhi na jioni na wakati ambapo unasikia maumivu.

Mitungi ni muhimu sana kuhifadhi maji, na sanasana ni shuleni, wanafunzi wanapohitaji kutumia ile kukunywa wanakuja na chupa yake ya maji, wanaweka foleni, alafu anachota maji yake ya kunywa na ni muhimu sana kwa afya ya watoto na wanakuja shuleni.

Chanjo cha yellow fever ni muhimu sana kwa watoto wachanga na hii dawa inasaidia sana kwa watoto ambao bado hawajakomaa. Hakikisha kuwa mtoto akifikisha umri ambao anatakikana kupata chanjo, hakikisha kuwa amepelekwa na amepata chanjo ile.

Wakati unafanya kazi kwa kampuni, hakikisha ya kuwa umevaa vizuri na umevaa vitu zinazotakikana kisheria, Unatakiwa na nafsi ya kisheria na uhakikisha kuwa usipumue hewa chafu kwa sababu inaweza dhuru afya yako na afya ya mtu ambaye ako karibu naye.

Madktari wanapohudumia mgonjwa huwa wanavaa sare ambayo zinasaidia kwa kujikinga mwili wao wao wenyewe na mgonjwa mwenye anahudumiwa.

Unapojihisi kuwa hausikii vizuri hakikisha kuwa umeenda kwa daktari na umepata dawa. Hii dawa hakikisha kuwa unaitumia kwa njia ambayo inafaa, pimwa kwanza damu, pimwa presha yako na upimwe kama uko na joto jingi kwa mwili halafu ndio upate zile dawa.

Maji ni kiungo ambacho ni cha muhimu sana na mara nyingi watu hukosa maji utaona kuwa wakina mama wamebeba mitungi

Waganga ni watu ambao ni wa maajabu. Wako na vitu aina tofauti tofauti. Ukiangalia kwa makini, utapata vitu zingine zimeegeshwa, machupa zimewekelewa chini na ziko na vitu ndani na zingine zimewekelewa juu. Hakikisha umefika pale upate huduma ya mganga.

Wakati unaponyunyiza dawa inatakikana uwe umevaa sare rasmi ya kunyunyiza. Hakikisha kuwa umefunika mikono, masikio, mapua na macho ili yale kemikali yasiingie kwa mwili.

Mara nyingi inatakikana kupuliza dawa kwa mkono, kila mahali watu wanatembea. Hakikisha kuwa dawa imepulizwa kuua wadudu na kuua viroboto zenye zinaeza sababisha magonjwa tofauti tofauti.

Unapojihisi kuwa hausikii vizuri hakikisha kuwa umetembelea hospitali na daktari atakupatia dawa na atakuonyesha jinsi ya kutumia dawa ile na kiwango ambacho unatakikana utumie kwa siku, hakikisha kwamba umepata maagizo ya daktari.